Katika shuleni, kuna nyumba tofauti tofauti zikiwemo madarasa ya wanafuzi, ofisi ya walimu na vinginevyo. Hivyo basi kuna nyumba zingine wanafuzi hawafai kuingia kwani ni ya walimu pekee.

Hapa inaonekana kuwa ni watu wanaoonekana kuwa ni walemavu, kila mmoja akiwa na mguu mmoja akiwa anatembea na vitu za kutembea nazo, huku wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira, huku mbele ya t-shirt fulana yao ikiwa imeandikwa Kenya kil mmoja wao, ikiwa wote wakiwa wamevaa sare moja.

Wanafunzi wanaosoma shule, kuna madarasa ambapo wametengewa kufunzwa jinsi ya kutengeneza vitu kama vile somo la Kemia na somo la Bayolojia.

Hapa kuna darasa kubwa linaloonekana kuwa ni cha kusomea, lakini haina wanafunzi kwa sasa huu. Huku mbele kuna kifutio cha ubao, huku kwingine kuna ubao nyeupe. Ni haya ni kuwa na kalamu chochote huku sakafu zikikuwa zimeoshwa vizuri.

Kila ofisi kuna kila nyumba, lina kabati ambalo wanatumia kutunza vitu vyao, vikiwemo vitabu begi na vitu vingine.

Shule ni mahali ambao watu wanapata mafunzo na hivyo basi lazima kila shule kiweze kuwa na mazingira yenye kuvutia kwani wanafunzi wanapoona kwamba mazingira ya shule ni yenye kuvutia wanahakikisha kwamba mazingira ya nchi na ya nyumbani pia yanakuwa yenye kuvutia.

Hapa kuna mtu anayeonekana kuwa ni mwanamke mwenye amevaa kichwa kaneti pia amevaa bendera ya Kenya nayo colour nyeupe, nyeusi ,nyekundu na pia majani huku mbele yake akiwa ameishika chuma inayoonekana kuwa ni mlemavu.

Baiskeli ya aina ya gari ambayo watu hutmia. Baiskeli inasaidia mtu kufika mahali ambapo hawezi kufika kutumia kwa mguu kwa mwakati mfupi sana.

Katika mchezo wa kukimbia inampatia anayeshugulika na anayefanya mchezo ama mashindano inamsaidia kwa njia nyingi sana, ikiwemo iwapo anayeshiriki mchezo atashinda atapata tuzo na pesa vilevile inamuimarisha afya yake.

Viti vinavyotumiwa kusomewa na wanafunzi ni vizuri sana, kwani mwanafunzi anaweza tumiwa kuhifadhi vitabu vyake na vilevile wakati wowote anapoandika kuna mahali ambapo anaweza weka kitabu ili aweze kuandika vizuri.

Hapa kuna mtu anayeonekana kuwa ni anahotubia wenzake huku mbele yake kuna meza na mkono wa kushoto akiwa ameshika mikrofoni, pia amevaa koti buluu pamoja na shati nyeupe, pia amevaa kitu za njano inayoonekana kuwa ni kipande.

Hapa kuna tanki kubwa la maji inayoonekana kuwa imewekwa. Chini yake kuna simiti zikiwa zimepangwa na mawe, huku mbele yake kukiwa kumeandikwa FIRE ASSEMBLY POINT . Kule nyuma kulikuwa na miti mirefu na pia huku chini kuna nyasi ndogo inayoonekana kuwa ni ndogo.

Hapa kuna karatasi denye imewekwa kwa ukuta yenye inaonekana kuwa inaongelea kuuza maji. Jina yenye imeandikwa kuwa, " Water is life ."" Every 4mg is something of that sort ." Haionekani vizuri. Pia huko kuna picha za watu, mojawapo akiwa amevaa fana open na suruali.

Viti vinavyotumiwa na wanafunzi wanaosoma chuo kikuu ni tofauti na viti vingine, kwani hivi viti zinavyotumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu inaweza kutumika na mtu mmoja peke yake, ilhali viti vya, vinavyotumiwa shule ya msingi huwa zinatumiwa na watu wengi.

Hapa kuna mtu anayeonekana kuwa ni mlemavu, mwenye amekaa kwa meli anayekuwa ameshika kitu kwa mkono huku akiwa anatembea ndani ya maji, huku side yake kuko na gari za magurudumu huku nyuma kukiwa na miti mirefu mirefu.

Katika mchezo wowote ama katika mashindano yoyote mtu anapoepuka kuwa mshindi bila shaka anakuwa na furaha mingi. Furaha tele, kwani mtu akishinda shindano yoyote anapata tuzo nyingi ambayo inaweza kumsaidia kimaisha.

Watu walemavu pia wana talanta kama wengine. Kuna wenye wana uwezo wa kucheza mpira vizuri na wamebobea katika sekta ya uchezaji wa mpira. Na kuna wengine pia wana talanta tofauti, kama vile ya kukimbia, talanta ya kuchekesha na kuburudisha watu. Hawa watu lazima wapewe nafasi angalau waweze kuonyesha kipaji chao.

Watu ambao wana ulemavu, wanafaa kupata elimu, wako na haki ya kupata elimu. Lazima wapewe elimu kama hawa wengine, wasiwe wao wanadharauliwa na wanachukuliwa vingine.

Kila anayeshiriki mchezo, iwe mchezo wa kucheza mpira uwe mchezo wa mbio ama mchezo ingine yoyote , iwapo atafika mahali ambao amekubaliwa au mahali ambao amefaulu huwa anafurahi sana na kufurahisha pia wenye walikuwa nyuma yake kama vile nchi yake na aila yake pia.

Mzee ni mlemavu, hata hivyo anaonekana kwamba anajaribu kucheza mchezo wa karate. Hivyo basi watu ambao wana ulemavu wanatakikana kufanya jambo lolote ambalo wasiokuwa na ulemavu wanavyofanya kwani ulemavu haumaanishi kwamba hawana uwezo.

Kwa ofisi ama hata darasani ni mzuri kwamba kukue na kitu amabyo mwalimu anaeza weka vitabu vyake. Mbali na kiti anachokalia anahitaji meza amabyo ni meza mzuri ambayo inaweza saidia kuweka na kuhifadhi vitu vyake.

Katika lugha ya kiswahili kuna matumizi ya viashiria vingi kama vile matumizi ya hiki ambayo inatumiwa kuashiria kitu karibu kisicho kuwa kihai. na hivi pia vinatumiwa kuashiria vitu vingi ambavyo havina uhai.

Mtandao una faida nyingi sana unatumiwa kuendeleza biashara, unatumiwa kuendeleza elimu na vile vile pahali ambapo watu wanaweza kuja kupata habari na mambo ambazo zinaendelea.

Mama huyu anapenda kufanya zoezi. Zoezi ni kitu muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Zoezi inasaidia anapoboresha mwonekano wa mwili. Vilevile inasaidia afya ya mtu.

Wanafunzi wanafaa kupewa huduma. Wanafunzi wanapopewa huduma, wanafurahia na kuendelea masomo yao vizuri.

Mazingira safi na mazingira mazuri yenye kuvutia, ni mazingira mazuri ambayo ni mazuri pia kwa macho ya watu na huvuatia watu na haswaa watalii kutoka nchi zingine.

Mwanariadha amekimbia, na anaonekana amechangamka vizuri na inaonekana ni yeye mwenye ako karibu kushinda katika mashindano haya ya kukimbia. Mtu anaposhinda hii mashindano anapata tuzo.

Wakati wako shule ni mzuri kwamba, wakati wanafunzi ambao wako darasa moja ama gredi moja huwa mnatangamana, mnafanya shughuli zenu, mnacheza pamoja, ni wakati mzuri sana ambao mara nyingi watu wakipita wakati huwa wanakumbuka na wanakuwa na kumbukumbu hiyo.

Kijana wa ulemavu anacheza mpira. walemavu wanaonekana ambao wasioweza kucheza mpira lakini wao pia wako na talanta na wanaweza kucheza mpira na kushirikia mchezo mingine.

Kila mtu, kila binafamu nahitaji mazingira mazuri yenye kuvutia. Kila mtu anafurahi anapoona mazingira mzuri. Hivyo bsi ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha kwamba katika chumba chake, katika mahali anafanya kazi kunang'ara na ni mahali pazuri.

Viti vinavyo tumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu ni tofauti na viti vinavyo tumiwa na wanafunzi wa shule ya upili na shule ya msingi. Viti vya wanafunzi wa chuo kikuu ni bora zaidi na ina mahali za kuwekea vitabu unavyosoma.

Timu mbili ambao wote ni ulemavu wanacheza mpira. Watu ambao wana ulemavu wanaweza kuwa na talanta bora na kushinda watu wasio na ulemavu hivyo basi wapewe nafasi nao pia waweze kuonyesha talanta yao.

Kuwa na jedwali shuleni ni kitu muhimu sana ambayo kinaweza kuendeleza shughuli ya shule bila kupoteza muda. Vilevile kila mwanafunzi anafaa kuwa na jedwali yake binafsi ambayo atatumia wakati ako na nafasi.

Watu ambao wana ujuzi wa kupeleka vifaa ambavyo vinatumia majini kama vile meli. Wana umuhimu nyingi sana na hua mara nyingi wanasaidia watu kuendeleza biashara kupitia bahari na vile vile kusaidia watu ambao wamezama majini.

Serekali wameweza kuzingatia watu ambao ni bubu watu ambao hawaezi kuskia, na vile vile wameweza kuzingatia watu wa aina nyingi ambao wana ulemavu. Hiyo ni mzuri kwani hawa watu ambao pia wanatakikana wachukuliwe watafutiwe haki wapewe haki kama wananchi wengine.

Mtu yeyote ambaye anashiriki mchezo wa aina yoyote, mchezo hiyo ambayo inakuwa na faida zake, na kuwa yenye kuhamasisha vilevile hii mchezo ina adhari zake kwani mara nyingi, watu huanguka na kuvunjika mguu ama mkono jambo ambalo linaweza sababisha na kuleta shida kwa mtu.